Msichana anatumia mfumo wa kidijitali kusoma. Ameketi mezani huku akikitazama kitabu. Ameshika kalamu kwenye mkono wa kushoto. Kucha zake amezipaka rangi ya buluu. Ameshuka matuta kwenye kichwa.